Mbogamboga na mimea mbalimbali. Tunaona rundo la radishi nyekundu, mimea mirefu ya kijani kama vile rosemary na majani mengine mabichi yaliyolala chini. Pia kuna kabichi au mboga nyingine za kijani zilizorundikwa nyuma.

Duka la vitambaa au nguo lililojaa vitambaa vya rangi mbalimbali na mikunjo vimepangwa kwenye rafu na vingine vimefunikwa kwenye ukuta zikiwa na ruwazo na michoro tofauti. Juu kuna kamera ya usalama ikionyesha usalama umewekwa.

Ndani ya duka kubwa la M-pesa nchini Kenya, ambapo wateja wanasubiri kuhudumiwa na watumishi. Wanaonekana wakiwa wamepanga laini.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna matunda na mboga kama vitunguu na pilipili, zikiuzwa kwenye vibanda vya mbao. Upande wa kulia kuna nguo na vitambaa vilivyopangwa kuuzwa.

Familia yenye furaha ikiwemo mama, baba na mtoto wao, wakitazama kompyuta mpakato kwa pamoja, mtoto anatumia kidole kuonyesha kitu kwenye kioo juu ya picha kuna ujumbe wa Tunza jamii ya CIC Family Medsure.

Gari dogo jeupe la Suzuki Auto likiwa Limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi yenye miti na mimea pande zote mbili. Ikionyesha nambari ya usajili ya Kenya. KDH 990J.

Noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa, kila noti ina picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Ni namba elfu moja kuashiria thamani yake. Inaonekana kama rundo kubwa la pesa, labda likiwa limehesabiwa au likiwa tayari kutumika.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Chenye madirisha makubwa na ndani yake kuna madirisha kadhaa mapya yaliyopangwa vizuri baadhi yakiwa meupe, mekundu na rangi ya dhahabu

Gari jeupe aina ya Honda Insite, limeegeshwa kando ya barabara, likiwa na namba ya usajili ya Kenya KCM 709K. Asili yake ina mimea.

Tangazo la bima ya magari kwenye kioo cha pembeni cha gari. Kuna picha ya barabara yenye magari ikiendeshwa. Pande wa kulia kuna maandishi motor insurance na maelezo ya huduma wanazotoa kama huduma bora, urahisi wa kufika, usaidizi wa mabarabarani na kuhakikisha wa usahishaji.

Magari meupe matatu yaliyopackiwa vizuri, gari la mbele linafanana na Ford Mustang, nyuma yake kuna Dodge Challenger. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Ndani ya jengo kubwa ambalo linaaminika kuwa chumba cha maonyesho ya magari chenye vioo. Magari aina mingi yapo ambayo ni mapya. Yana rangi tofauti tofauti.

Ubao wa kielektroniki wa Oriental commercial bank limited, unaonyesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni. Ikionyesha pia tarehe, pamoja na kiwango vya kununua na kuuza noti za hudi.

Duka la Mataa shop lenye bidhaa mbalimbali, kuna pia vibanda viwili vya M-Pesa kimoja kikiwa wazi kingine kimefungwa. Ngazi za saruji zinaonekana mbele ya maduka hayo.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vingi vilivyojaa nguo, viatu na vitu vingine vya kuuza. Watu wanatembea katikati baadhi yao wakinunua au kuuza.

Tangazo kutoka bima rahisi linatoa huduma ya bima ya pikipiki aina ya third party kwa garama ya shilingi 2500 kwa miezi sita.

Bango la Bima ya Maisha. Kwenye upande wa kulia, kuna picha ya familia yenye furaha. Kushoto kuna orodha ya huduma za bima na maelezo ya mawasiliano.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni za Imana na Miacover. Inaonyesha familia yenye furaha wazazi wawili na mtoto wao wakiwa na kadi inayofanana na paa, la nyumba.

Tangazo la bima kutoka MayFair Insurance, inaonyesha baiskeli ilyoanguka chini na mtu akionekana nyuma yake, akiashiria ajali. Tangazo lina ujumbe life is unpredictable, but your safety doesn't have to be na linahimiza watu kupata personal accident cover today .

Mayai mengi yamepangwa kwenye viganda vyenye rangi tofauti, viganda hivi vimepangwa kwenye rafu ya chuma, baadhi ya viganda viko juu na vingine viko chini. Kuna karatasi shashi inayoonekana na sahani pia.

Rundo la viatu vya mitumba vikiuzwa sokoni. Kuna aina mbalimbali ikiwemo buti , vya michezo na vya kawaida. Vikiwa vimepangwa au kurundikwa. Baadhi vimening'inia juu.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa yakionyesha aina mbalimbali za rangi ikiwemo nyekundu, bluu na nyeupe yakiwa yameegeshwa labda kwenye maonyesho ya magari au kwenye eneo la mauzo.

Simu janja inaonyesha programu ya Safaricom M-pesa, ikishikiliwa mkononi. Inaonyesha huduma ambazo zinatolewa.

Soko lenye shughuli mingi ambapo watu wanauza na kununua bidhaa. Kuna rundo la matunda na mboga za aina mbalimbali kama nyanya, vitunguu, viazi tamu na ndizi vimewekwa chini. Wanawake wengi wanaonekana wakiuza na kuchagua bidhaa.

Kiasi kikubwa cha magari mapya yamepangwa kwa safu katika uwanja mpana wa maegesho. Yanaonekana mapya yakisubiri kuuzwa.

Mkononi unashikilia simu mahiri inayoonyesha programu ya mpesa. ikionyesha chaguzi mbalimbali za huduma kama kutuma pesa, kutoa, kununua airtime , mikopo na akiba na huduma zingine za mpesa global .

Eneo la maonyesho ya magari mengi ya kifahari yaliyopangwa ndani ya jengo. Kuna ya rangi tofauti ikiwemo meupe, buluu na meusi. Magari yanaonekana yaking'aa chini ya taa za ndani. Hali inaashiria biashara ya magari au maonyesho.

Mikono miwili ikishika simu mahiri. Kidole kimoja kinaguza skrini ya simu yenye orodha ya uchunguzi kama send money na mshwari. Noti za pesa zinaonekana zikishikiliwa na mkono mwingine .Hii inaashiria shughuli ya miamala ya kifedha labda kwa kutumia huduma ya simu kama Mpesa.

Kielelezo cha nyumba dogo nyeupe, iliyofunikwa na kofia nyekundu ya safu ikiashiria ulinzi. Juu kulia kuna nembo ya LetsheGo Kenya Bancaasurrance intermidiary Limited . Kushoto kuna nembo ya LetsGo insure . Katikati kichwa cha habari home insurance .

Duka la M-Pesa lenye ishara kubwa ya kijani kibichi, inachorwa wima. Mbele, kuna kijana ameketi kwenye kinyesi, akiwa amelala chini na kichwa chake mkononi mwake. Kando kuna viatu vya kuteleza vinavyoachwa.

Kibanda cha mpesa kilicho na rangi ya kijani kibichi, kipo barabarani. Kinatoa huduma za kifedha. Kuna mtu anaonekana akiingia pale kupata huduma.

Magari matatu ya kifahari, aina ya Mercedes-Benz, G-Wagon, yakiwa yameegeshwa kwenye maegesho. La kwanza lina rangi nyeusi, ya pili jeupe na la tatu jeusi. Yanaonekana kuwa mapya na safi, yakiwa yameegeshwa kwenye barabara ya lami yenye mistari miupe na mieusi.

Soko lenye uchafu mwingi, likiwa na mabaki ya kabichi zilizotapakaa chini na wafanyabiashara. Kando kuna maji taka ambayo yametapakaa yakionyesha usimamizi mbaya wa mazingira.

Skrini ya simu yenye programu ya kifedha inayoonyesha salio. Kuna chaguzi ya kulipa na kununua muda wa maongezi. Pia kuna sehemu ya made for you yenye matangazo ya kununua data na kujifunza kuandika programu coding . Chini yake kuna sehemu ya taarifa ya M-pesa zikionyesha miamala ya hivi karibuni.

Tangazo la bima ya nyumba. Juu kuna maandishi, Protect Your Dream Home for 20 Years with Single Premium . Picha za nyumba nzuri zinaonekana upande wa kulia, mwanaume aliyeitwa, Ryan C. Smith, wakala wa bima wa nyumba amesimama mbele ya nyumba hio akitabasamu. Tangazo linasema, House Insurance .

Ndani ya soko la wazi kwenye viatu vinauzwa, vimejaa na wateja wanatembea wakinunua.

Tangazo la Britam lenye kauli mbiu Your wellness is our Priority Inaonyesha mwanamke akitabasamu na kutoa maelezo kuhusu kifurushi cha malkia ya Britam. Kinacho kugharimu shilingi 620 ambacho kinajumuisha bima ya gharama za mwisho.

Eneo la maegesho lina magari mengi mapya ambayo yameegeshwa. Yana rangi tofauti. Wateja wanaonekana wakitembea kuyaangalia.

Rundo la matikiti maji makubwa yenye rangi ya kijani na mistari mepesi, yakiwa yamewekwa pamoja na matunda mengine kama vile machungwa na maembe yasiyokomaa, kwenye soko au duka la matunda.

Mwanaume anamimina maziwa kutoka chombo kikubwa hadi kwenye kikombe cha rangi ya chungwa karibu na mashine za kuuza maziwa moja kwa moja mashine hizi zinaonyesha fresh milk na nembo mbalimbali.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Kuna rundo la ndizi, mananasi na matunda mengine mbalimbali. Baadhi ya ndizi zimening'inia kutoka kwenye vibanda na zingine zimepangwa kwenye meza.

Duka la biashara na wakala wa mpesa na equity bank. Kuna mwanamke amesimama mbele ya mlango akifanya shughuli. Mlangoni kuna mabango ya mpesa yenye namba za wakala na mabango ya equity agent .

Kiwanda au karakana kubwa ambapo mabasi kadhaa yanatengenezwa. Baadhi yana rangi chungwa na yameanza kukamilika huku basi moja likiwa bado halijapakwa rangi likiwa na rangi nyeupe. Mabasi yamewekwa kwenye njia na vifaa vya viwanda vinaonekana nyuma.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Upande wa mbele una picha ya mzee Jomo Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya. Tarehe kumi na sita Julai, mwaka elfu mbili na kumi, imeandikwa juu. Upande wa nyuma wa noti una jengo la kihistoria.

Duka la wazi la mboga na matunda. Kuna rundo la viazi, karoti, nyanya, mahindi na mboga nyingine nyingi. Ndizi zimening'inia kutoka juu na machungwa yamepangwa kwenye masanduku. Inaonekana kama soko la bidhaa nyingi safi zinazouzwa.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Hili lina staha mbili kuruhusu kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Yamepangwa vizuri juu yakiashiria usafirishaji unaotumika.

Duka dogo lenye mlango wazi na ngazi zinazoelekea ndani. Juu ya mlango kuna ishara ya kijani iliyoandikwa Mpesa. Ndani kuna chupa za samadi na vinywaji vingine. Kuna atangazo mbali mbali yaliyobandikwa kando ya mlango.

Gari la kifahari la manjano limesimama ndani ya chumba chenye madirisha makubwa likiwa limewekwa chini ya taa .Karibu ya mviringo, kuna mimea katikati ya taa hiyo na mwangaza unaingia ndani kutoka nje. Inaonekana kama chumba cha maonyesho.

Mkono ulioshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hiyo ina rangi mbalimbali na maandishi ya Kenya yameonekana wazi. Namba elfu pia imeandikwa bayana, hii ni pesa.

Bango la matangazo la Anziano Insurance Agency, likitangaza bima ya nyumbani ya ndani. Linaonyesha jumba la kisasa juu na chini, kuna sehemu mbili. Upande wa kushoto kuna maandishi Domestic home insurance na nambari ya mawasiliano. Upande wa kulia, orodha ya mambo yaliyolipwa na bima.

Wanaume kadha wanatembea kando ya duka la viatu lililopakwa rangi ya zambarau, rafu za viatu zimejaa zikionyesha aina nyingi ya viatu vilivyopangwa vizuri, viatu vingine vimewekwa chini vikionyesha uteuzi mkubwa.

Gari la kale, lililopakwa rangi ya kijivu na nyeusi. Likiwa limgeshwa kwenye barabara ya mawe. Lina taa kubwa za mbele, magurudumu ya mbao, na sanduku la mbao, limewekwa pembeni.

Mkono ulioshika noti nyingi za elfu moja za Kenya. Zimepangwa kwa mpangilio zikionyesha namba elfu na neno Kenya kwenye baadhi. Hii inaashiria kiasi kikubwa cha pesa.

Duka ndogo limejaa bidhaa za maziwa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna katoni za maziwa ya royal fresh , chupa ndogo ya yoghurt na bidhaa nyingine zinazohusiana na maziwa. Matangazo ya royal fresh yanaonekana yakishikamana na rafu.

Gari la kisasa la rangi nyeusi limeegeshwa kwenye nyasi. Likiwa karibu na magari mengine yaliopakiwa mbali kidogo. Miti na anga la wazi linaonekana nyuma na baadhi ya watu wanatembea mbali.

Duka Ndogo la rejareja labda ya mtaani, dani kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji, na chupa za maji, nje kuna masanduku ya soda, mlango ya chuma imefungwa, juu kuna mabango ya matangazo ikiwa Mpesa.

Familia yenye furaha. Wakifurahia kufungua kinywa. Baba na watoto wawili, wameketi mezani wakitabasamu wakielekea kamera. Kila mmoja ana bakuli ya chakula mbele yao. Nyuma kuna maandishi yanayosomeka: Protect your family today CIC family made sure . Na nembo ya CIC group.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali na nguo za mitumba zimewekwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa chuma. Chini ya meza kuna uchafu mwingi. Hii inaashiria mazingira ya soko la wazi.

Meza ya soko iliyojaa mboga na matunda mbalimbali. Kuna nyanya zilizowekwa kwenye mifuko ya wavu mwekundu. Viazi kwenye boxi, matango, pilipili hoho za kijani, ndimu na matunda ya parachichi.

Magari mengi mapya yamepangwa ndani ya chumba kikubwa. Kuta zina madirisha makubwa. Magari yana rangi tofauti. Sakafu inaonekana kung'aa. Hii ni duka la kuuza magari. Wateja wanaweza kuona wazi.

Mwanamke ameketi kwenye soko lenye shughuli nyingi, akizungukwa na aina mbalimbali za matunda na mboga. Kuna nyanya, vitunguu, viazi na pilipili hoho vikiwa vimepangwa vizuri. Watu wengine wanaonekana nyuma. Shughuli ni za pilka pilka.

Kundi la noti za pesa za Kenya ambazo ni noti za shilingi elfu moja. Zimepangwa kwa mpangilio zikionyesha thamani yake kubwa. Zina rangi ya kahawia na kijani.

Kuna magari mengi yameegeshwa chini ya kivuli. Kuna la blue , jingine machungwa na nyinginezo. Zote zinaonekana mpya. Juu kuna paa za kivuli. Inaonekana ni maegesho makubwa ya magari.

Mikono miwili inaonekana ikishikana kwa nguvu ikionyesha makubaliano au biashara iliyofana , mkono mmoja unashikilia funguo za gari juu yao ,ikionyesha kukamilika kwa mauzo ya magari , mengine yanaonekana nyuma .

Gari kubwa jeusi aina ya SUV, likiwa limesimama ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe. Dari a taa nyingi ndogo zilizong'aa na kutoa mwanga wa kutosha. Nyuma kuna mlango mweupe unaofanana na gereji na vitu vingine vinaonekana kupitia kioo.

Duka la nguo au chumba cha kubuni nguo, chenye rafu nyingi zilizojaa vitambaa vya rangi na mitindo mbali mbali. Katikati kuna mwanamitindo, amevalia koti la kijani lililobuniwa kwa mitindo ya kiafrika.

Magari mengi ya kifahari ya Mercedes yameegeshwa nje ya Mercedes Center Limited. Kuna ya rangi nyeupe, Nyeusi na fedha, yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Ishara ya Mercedes Center Limited, inaonekana wazi juu ya jengo.

Kuna gari la kisasa aina ya pick-up imeegeshwa kwenye nyasi ni la rangi nyeusi. Gari hilo lina milango minne, miti mirefu inaonekana nyuma. Anga linaonekana wazi, ni mazingira tulivu.

Lori refu limebeba magari mengi tofauti. Magari hayo yamepangwa juu ya lori. Kuna vani nyeupe nyuma. Barabara inaonekana safi. Anga lina mawingu meupe. Hili ni gari la kusafirisha.

Duka la wazi linalouza bidhaa za mikono. Shanga nyingi na mapambo yameaninga. Kuna meza zingine zimejaa bidhaa juu inaonekana wazi. Hii inaonekana ni soko la jadi. Kuna vitu nyingi sana.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za Kiafrika, zenye rangi mbalimbali. Mikufu, bangili, na mapambo mengine yamening'inia yakionyesha ubunifu na utamaduni wa Kiafrika. Rangi angavu kama vile nyekundu, buluu, kijani, na njano zinatawala.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti mbili za elfu moja za Kenya, huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia simu ya zamani ya Nokia, ikionyesha ujumbe wa M-Pesa. .

Noti za shilingi elfu moja za Kenya, Namba elfu inaonekana wazi juu ikiwakilisha dhamani. Chini yake kuna maandisho legal tender for one thousand shillings. Uthibitisho wa halali. Hii ni pesa hasili.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wanauza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna miavuli mingi ya rangi tofauti kwa sanduku la mbao yaliyorundikana na milima ya matunda na mboga ikionyesha mazingira ya biashara iliyochangamka.

Mwanamke, aliyevaa shingo na mkono uliovuujika, akitambua sami, licha ya majeraha, juu kulia kuna nembo ya maternal general insurance, maandishi ya yanaimiza, watu kuchukua bima ya ajali, binafsi kabla haijachelewa.

Mkono wa mtu ukiwa umewekwa juu ya noti za Kenya, zikiwa ni pamoja na noti za shilingi hamsini, mia mbili na mia tano, sarafu pia zimepangwa kwa mirundo midogo, kwenye meza.

Soko linaonekana la viazi vingi zimejazwa kwenye ndoo kadhaa nyeupe na manjano, kukiwa na safu ya karoti, pilipili hoho za kijani na matangwe yaliyopangwa chini.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari jeupe la kisasa. Mmoja amevaa suti anachomeka chaja kwenye gari huku mwingine aliyevaa shati jeupe akimwangalia kwa makini. Wanaonekana kuwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari.